Mpesa ni huduma ambayo inawasaidia wakenya, kutuma ama kupokea pesa, haswa wanabiashara wanapofanya biashara zao, huwa wanatumia mpesa, ili kupokea pesa na huduma hii ha mpesa inapatikana kwa simu, na hivi sasa wametengeneza ya simu ama yenye tunaita kwa lugha ya kiingereza application , yenye unaweza tumia kwa simu yako, ili kuoata hizo huduma zao.

Hapa huenda ikawa ni kiwanja cha maonyesho ya magari mapya na tunaona kuna magari kadha wa kadha. Kuna magari ya rangi nyeupe na mengine ya rangi nyeusi na hapa wanunuzi hawa wanakuja kuyatazama haya magari na kuweza kuyanunua.

Huu ni mtaa fulani na tunaona kuna maduka kadha wa kadha ambayo yanauza vitu tofauti tofauti na duka ambalo linauza manguo. Na pia tunaona kuna mtu ambaye ameweka biashara ya kuuza vitu kama sambusa na vitu tofauti ambazo zinauzwa kwa mitaa.

Hapa naona kuna kiwanja fulani ambapo magari yameegezwa huenda ikawa hapa kulikuwa na sherehe fulani na kwa hivyo watu ambao walikuwa wamehudhuria hiyo sherehe walikuja na haya magari na wakaweza kuyaweka mahali hapa ili waweze kuhudhuria sherehe hiyo.

Hili ni duka dogo dogo yenye huwa zinapatikana katika vijijini na hili duka linaonekana linapeana huduma ya m-pesa na pia linauza bidhaa za kielektroniki na hizo bidhaa ambazo zinauza zimechorwa kwa mlango ili wanunuzi waeze kujua ni kitu gani wanaeze kununua mahali hapa.

Hapa naona kuna duka dogo dogo ambazo huwa zinapatikana katika mji na pia vijijini, na huwa vinauza vitu ambavyo vinatumika kila mahali nyumbani kama vile mafuta ya kupikia, sukari , chumvi na vitu zingine, na pia huwa vinapatiana huduma ya M-Pesa ambayo ni muhimu sana kwa wakenya wakati wanatuma na pia kupokea pesa.

Hii ni mojawapo ya maduka madogo madogo ambayo huwa inapatikana vijijini na kwenye miji na hili duka linaonekana huwa lina patiana huduma ya mpesa kwa maana kwa mlango kumechorwa na kukaandikwa jina ya mpesa kuonyesha kuwa inapatiana hizo huduma na hizo huduma zinasaidia sana wakenya kwa jumla.

Hili ni bango ambalo linatangaza bima ya ajali ya kibinafsi na kampuni yenyewe ni kampuni amako na hii kampuni inapatikana hapa nchini Kenya na wameweza kupatiana nambari zao hapo kwa hilo bango ili mtu aweze kupiga kama unataka bima hii.

hili ni juba la maonyesho ya magari mapya, ambapo magari mapya huwa inaletwa ilikuweza kuuzwa, na hapa tunaona gari ambayo ni ya kifahari ambayo ni ya rangi nyeusi, ambayo imewekwa mahali hapa ili wanunuzi waeze kuja kuitazama na kuweza kununua.

Hapa naona kuna gari aina ya trela ambayo huwa inatumika kusafirisha magari kutoka eneo moja kuenda eneo lingine haswa yale magari mapya ambayo huwa inasafirishwa ili yaende yakauzwe katika miji tofauti tofauti.

Hili ni soko la wazi, na tunaona hili soko, kumejaa watu, na sanasana hii masoko yanapatikana katika vituo ya mabasi, na tunaona kuna watu ambao wameketi chini, wametandaza bidhaa zao ili kuweza kuuza na wengine wamesimama, labda mametegea mabasi ambayo itawapeleka kwao nyumbani.

Hili ni bango ambalo linaeleza kuhusu kampuni moja ya bima ya afya ambayo inajulikana kama jubilee na inaonyeshana wako na bima moja ya kulazwa kwa hosiptali ambayo unaweza lipia kadri ya shilingi mia tano kwa mwezi ili uweze kupata iyo bima na huwa ni kampuni ambayo inapendwa sana na wananchi wa Kenya.

Hapa inaeza kuwa ni maeneo ya sokoni na hapa naona kunauzwa vitabu ambavyo vimetengenezwa na nyuzi. Zile nyuzi za kitamaduni na hivi vitabu ni vya rangi tofauti tofauti na vimepangwa vizuri na wauzaji wanagonja wanunuzi ili waweze kuja kuvinunua.

Haya ni maeneo ya sokoni na tunaona kuna watu kadhaa wa kadhaa ambao wanatembea mahali hapa labda wamekuja kununua bidhaa ambazo huwa zinauzwa sokoni na hapa tunaona wanauza viazi, kuna mahindi mbichi na pia kuna karoti, kuna nyanya na kuna mandizi.

Huduma za mpesa na airtel money ni huduma ambazo zinasaidia wanabiashara wanapopokea pesa kutoka kwa wanunuzi. Na hizi huduma huwa zinasaidia pia wananchi kwa jumla kwa kutuma na kupokea pesa.

hii ni duka ambayo huwa inauza nyama, tunaona hapa wamekatakata ya nyama ya ngombe kwa vipande ama kwa visehemu, vidogo vidogo na kuvieka hapo ili mnunuzi akija anaweza kusema anataka sehemu kigani na akaeweza kuinunua na kuuziwa.

Hili bango linatangaza kampuni fulani, huenda ikawa ni kampuni ambayo hupatia watu mkopo na kwa hili bango wamechora msichana anayetumia simu kumaanisha kuwa huduma za hii kampuni unaweza zipata kupitia simu.

Hili ni duka ambalo huwa linapatikana katika jijini. Na duka lenyewe huwa linauza bidhaa kadha wa kadha ambazo zinatumika kila siku katika boma. Wanauza vitu kama sukari, mafuta ya kupikia, sabuni, na vitu vingine. Na pia tunaona hili duka linapeana huduma ya M-PESA ambayo huwa inasaidia wananchi kutuma na kupokea pesa.

Hapa ni sokoni na tuna ona huyu muuzaji ana uza bidhaa kadhaa ambazo huwa zina tolewa shambani, tuna ona anauza nyanya pia anauza viazi vitamu, anauza tango pia anauza limau na bidhaa zingine kadhaa wa kadhaa.

Hapa naona kuna watu wawili mmoja ameshikilia funguo la gari na mwingine anakaa nikama anapokea huo funguo wa gari ,kuna uwezekano kuwa huyu mtu mmoja mwenye anapokea funguo amenunua gari kutoka kwa huyo mtu mwingine.

Hiki ni kiwanja cha maonyesho ya magari na naona kuna magari kadha wa kadha ambao imeletwa mahali hapa, magari mengine ni ya rangi meupe na mengine ni ya rangi nyeusi na wanunuzi huwa wanakuja hapa kuyatazama na kuweza kuyanunua.

Hiki ni kiwanja wa maonyesho ya magari mapya, na naona hapa kuna magari ya aina tofautitofauti, magari mengine ni ya rangi nyeupe na mengine ni ya rangi nyeusi, na unapo nunua magari kama haya, na uwe huna fendha ya kutosha, unaenda kwa benki ama sacco, na kuomba mkopo.

Aina moja ya maduka makubwa makubwa ambayo huwa inapatikana hapa nchini Kenya na huwa na aina tofauti tofauti. Hapa tunaona mtu mmoja ambaye anapanga bidhaa ambayo zimetengenezwa na maziwa na ni vya kampuni moja hapa nchini ambayo inajulikana kama Daima.

Hili naona ni duka dogo dogo, ama ile tunajua kama soko ambapo kunauzwa mandizi, na pia nyanya, na pia naona kuna bidhaa zingine ambazo muuzaji anauza. Na sanasana soko huwa zinapatikana kule vijijini ambapo wakulima huwa wanafungua na kuuzia wakulima wengine ambao hawajapanda vitu zenye wanauza.

Hili ni bango ambalo linaelezea kuhusu bima ya ajali ya kibinafsi na hii kampuni imepatiana kwa hili bango ile namba ambao unastahili kupiga. Wakati umejipata uko na ajali na unataka kushughulikiwa na wao.

Hapa tunaona Kuna duka moja ambalo linapeana huduma za Mpesa. Huduma za Mpesa siku hizi zinapatikana kila mahali hapa nchini Kenya na huwa zinasaidia mwananchi wa Kenya kutuma na pia kupokea pesa.

Hapa ni maegesho ya magari na tunaona kuna magari tofauti tofauti ambayo yameekwa mahali hapa, ueda ikiwa ni ya watu ambao wanafanya kazi katika hili jengo ama ikawa ni magari ya kuuzwa na kwa hivyo yameekwa hapa ili wanunuzi waweze kuja kuyatazama na kuweza kuyanunua.

Hili ni duka la viatu na tunaona hili duka limetengenezwa na makaratasi. Makaratas hivi na hapo tunaona kumepangwa viatu aina tofauti tofauti. Huenda hili likawa ni duka la viatu za mtumba kwa maana zinakaa ni viatu ambazo zimeoshwaoshwa na kuweza kuwekwa hapo ili wanunuzi waweze kununua.

M-Pesa ni huduma ambayo inasaidia wananchi wote kwa jumla hapa nchini Kenya; kuweza kupokea na kutuma pesa kwa urahisi. Na pia inasaidia wanabiashara wanapofanya biashara zao ili kuweza kupokea pesa bila shida yoyote. Na huwa inatumika kila mahali hapa nchini Kenya.

M-pesa ni huduma muhimu sana hapa Kenya, ni huduma ambayo inasaidia wanabiashara, na hapa tunaona kuna akaunti ya mkenya mmoja, ambayo tunaona iko na shilingi, elfu sitini na nane na mia nane.

Hapa ni sokoni na tunaona kuna lori moja ambalo limebeba vijigunia ambazo zimejazwa vitunguu na hapa tunaona kuna watu ambao wanavitoa kutoka kwa lori na kuvieka chini, na wakati wakulima wanauza vitu kama hizi wao wanalipwa na njia ya m-pesa ama wanalipwa kupitia benki.

Hili bango linaelezea kuhusu bima ya afya, na vile afya inakua muhimu sana katika maisha ya binadamu, kwa sababu ugonjwa unaweza pata mtu wakati wowote na ukue huna pesa za kulipa hospitali ,kwa hivyo ukiwa na bima, huwa wanakushughulikia na wanahakikisha kwamba umelipiwa hospitali na umeweza kutibiwa vizuri.

Hapa ni maonyesho ya magari na tunaona kuna watu wawili na mmoja inakaa ni muuzaji wa magari na mwingine ni mnunuzi. Na huyu muuzaji anajaribu kuelezea mnunuzi vitu tofauti tofauti kuhusu hili gari, na wote wanaonekana wameangalia gari hilo.

Hapa tunaona kuna magari kadha wa kadha na tunaona kuna gari moja ambalo liko na maandishi na tunaona imeandikwa kuwa kuna kampuni fulani inapeana mikopo na pia wameandika zile nambari ambazo unastahili kutumia ili kuweza kuomba mkopo kwao.

Hapa inaonekana kuna magari mawili, moja ni kubwa na imebeba hiyo gari ingine ,hiyo gari ingine inaonekana ni gari ambayo ni mpya na imenunuliwa kwa hivo kuna uwezekano kuwa hili gari linabebwa ili kupelekewa mwenye amenunua.

Mpesa ni huduma ambayo huwa inapatianwa na kampuni ya safaricom hapa nchini kenya na ni moja wapo ya huduma zile wanabiashara wanaamini sana na wanatumia katika biashara zao ili kuweza kupokea pesa kutoka kwa wanunuaji.

Hili ni soko la wazi. Na tunaona katika hili soko, kuna bidhaa kadha wa kadha ambazo zinauzwa. Na huenda ikawa huu ulikuwa msimu wa mvua kwa sababu tunaona watu hapa wamejifunikia kwa kutumia mwavuli na pia tunaona wamevaa buti ambazo huwa zinavaliwa wakati wa mvua.

Hii ni mojawapo ya noti za pesa ya kenya ambayo ni mia tano na hizi noti zilikuwa zinatumika hapo awali na katika hii noti sehemu ya mbele tunaona kuna picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa jamhuri ya kenya na upande wa nyuma tunaona kuna picha ya jengo la bunge.

Hapa ni sokoni na naona kuna wauzaji wa bidhaa mbalimbali, kama vile kuna vitunguu, nyanya na mboga aina mbalimbali .Naona kuna wanunuzi na pia kuna wauzaji, na hii inakaa ni majira ya jioni ambapo watu huwa wanapitia sokoni kununua vitu , wanapotoka kazini.

Hili bango linaeleza kuhusu bima ya afya ambayo inapeanwa na kampuni ya Anziano na kwa hili bango wanaonyesha kuwa wako na bima ya afya ambayo ni ya bei nafuu na pia wamepeana maelezo na wakapeana nambari ambayo unawezapiga ili kuweza kuongea na mmoja wao na kukueleza aina za bima ambazo wako nazo.

Hili ni soko la manguo na tunaona kuna watu kadhaa wa kadhaa wanatembea hapa ndani ili kuweza kununua haya manguo. Haya manguo huwa yanauzwa kwa bei rahisi na kwa hivyo kila mkenya anaweza kununua haya manguo na kuyavalia na pia kuyafanyia biashara.

Hili ni duka ndogo ambalo huwa linapatikana vijijini na hili duka tunaona linapeana huduma ya Mpesa. Mpesa ni huduma ambayo inapeanwa na kampuni moja hapa nchini Kenya ambayo inajulikana kama Safaricom, na Mpesa huwa inasaidia watu kwa jumla hili kuweza kutuma na kupokea pesa.

Hiki ni kiwanja cha maonyesho ya magari mapya. Huenda kikawa kimetengenezwa karibu na bahari kwa sababu haya magari huwa inaletwa hapa nchini Kenya ikitumia meli na tunaona haya magari ni ya rangi tofauti tofauti na ni magari ya kifahari.

Hapa naona kuna duka moja ndogo ndogo ambayo inauza vitu kama soda na pia inauza viazi na vitu vingine, na pia naona wanapeana huduma ya Mpesa ambayo ni huduma inasaidia wananchi ya Kenya hapa nchini na hii huduma huwa inawezesha wananchi kutuma na pia kupokea pesa.

Hili ni gari ambalo huwa linabeba magari ambayo imetolewa kutoka nchi zingine kuletwa hapa nchini ili kuweza kuuzwa na huwa sana sana zinasafirishwa kutoka huko Mombasa na kuleta mpaka hapa jijini Nairobi ama majiji ingine yenye iko hapa nchini Kenya ambayo huwa inauza magari.

Hiki ni kituo cha kuosha magari na tunaona hapa kuna magurudumu ya gari, huenda yakawa ni magurudumu ya gari ndogondogo, na tunaona yametolewa kwa gari na yamewekwa mahali chini, ili kuweza kuoshwa, yana nyunyiziwa maji kutoka kwa mashini ambayo huwa inatumika wakati mtu anaosha gari.

Hapa naona magari ya kifahari na hili ni jumba la maonyesho ya magari huwa magari ambayo ni mapya yanauzwa huwa yanaletwa hapa ili wanunuzi waweze kuja na kuyatazama na kununua na hapa inaonekana hapa si nchini Kenya ni nchi ya nje.

Hili ni duka la kuuza viatu ambavyo vinatumika kwenye mchezo fulani ambao huwa mtu anavalia viatu vyenye magurudumu, na huu mchezo huwa unafanyika kama burudani ama unaeza fanyika kama mchezo wa kushindana. Na pia unaeza ufanya kama zoezi.

Hiki ni kituo cha ununuaji na tunaona hapa kuna maduka kadha wa kadha na tunaona kwa duka moja kuna kijana ambaye amesimama hapo nje na hiyo duka ni duka ya kuuza maziwa na pia maduka mengine hapo kando ambayo inauza vitu tofautitofauti.

Hili ni jumba la kutengeneza magari. Na tunaona hapa magari kadha wa kadha ambazo zinatengenezwa na huenda zikawa hapa si nchni ya Kenya. Kwa maana maandishi ambayo yameandikwa kwa hilo gari moja ni maandishi ya nchi ya China.

Hili linakaa ni jumba la maonyesho la magari mapya na tunaona hapa kuna watu kadha wa kadha ambao wanazunguka wakiyatazama haya magari ambayo yamewekwa mahali hapa, labda wao ni wanunuzi wamekuja mahali hapa ili kuweza kuyatazama na kuyanunua.

Hapa naona kuna gari moja kubwa ambalo limebeba magari mengine madogo madogo. Na hii huwa ni biashara ya kuuza magari na wakati unafanya hii biashara, wakati mwingine huwa unahitaji ms

Hili ni soko ambalo linauza virembesho za wanawake. Na hapa tunaona wanauza mikufu na pia wanauza shanga na pia wanauza pete za maskio na hii huwa ni soko muhimu sana kwa waschana na wamama kwa sababu huwa wanatembea hapa kununua hizi bidhaa.

Hili ni bango ambalo lina tangaza bima ya gari binafsi, natunaona hapa wana tangaza kuwa wakona bima ya mwezi moja, ambayo unaweza lipia shilingi elfu moja, na pia wakona bima ya mwaka moja ambayo unaweza lipia shilingi elfu tano.

Hapa tunaona kuna gari inaonekana na pia tunaona kuna umati wa watu huenda mahali hapa kuna sherehe fulani na watu wameonyeshwa mahali ambapo wanaweza ekeza magari Yao na kuweza kuketi na kuhudhuria hiyo sherehe.

M-pesa ni mojawapo ya huduma ambazo huwa zinapatikana hapa nchini Kenya na zinapatianwa na kampuni moja ya Safaricom ambayo ofisi zake kuu ziko hapa jijini Nairobi. M-pesa huwa sana sana inatumika na wanabiashara wakati wanapokea pesa kutoka kwa wanunuzi na pia inatumika na wananchi kwa jumla ili kupokea ama kutuma pesa.

Pesa ya Kenya imebadilika sana kutoka wakati tulipata uhuru. Hapa kuna noti ya elfu moja ambayo ilikua noti ya kitambo kwa sababu sasa hivi kuna noti mpya hapa nchini Kenya.

Sarufu rasmi ya Kenya ni shilingi ya Kenya, na hapa naona kuna aina moja ya pesa ya Kenya ambayo ni aina ya noti, na tunaona kuna noti ya shilingi elfu moja. Na pia hapo chini kuna noti ambayo ni ya shilingi hamsini. Iyo ya elfu moja imechorwa jengo moja la Kenya ambayo inajulikana kama KICC.

Hili ni bango ambalo linaelezea bima la nyumba na mali, na hili bango ni ya kampuni moja ya bima hapa nchini kenya huwa inajulikana kama sun love na pia inaonekana kwa hili mabngo wanatangaza kuwa wako na aina tofauti za bima

Hili ni bango ambalo linatangaza bima ya afya ya ajali ya kibinafsi ya kampuni inajulikana kama Madison na hii bima pia wamepeana nambari ambayo unastahili kutumia wakati unataka kufanya hii bima.

Hii ni pesa ya Kenya na hii pesa ni aina ya noti na hizi noti ni zile ambazo zilikuwa zinatumika hapo zamani sababu hivi sasa kuna noti mpya ambazo zilitolewa na benki kuu ya Kenya ambazo zinatumika sasa hivi.

Hiki ni kituo cha maziwa. Ni kituo cha kuchukua maziwa kutoka kwa wakulima na kuyauza kwa watu wengine. Naona hiki kituo kinaitwa Kieni Dairy Products Ltd na huenda kikawa kiko kijijini na inasaidia wakulima kuuza maziwa yao.

Hili bango linaelezea kuhusu bima ya pikipiki, na tunaona limechorwa pikipiki na pia linapeana maelezo ya aina za bima ambazo unaezachukua, unaeza kuchukua bima ya mwaka mmoja na ukaeza lipia shilingi 4,000 ama uchukue bima ya miezi sita ambayo utalipia shilingi 2500.

Hapa naona uenda ikiwa ni maeneo ya sokoni, na tunaona hapa, kuna mimea kadhawa kadhaa ambayo inauzwa na hii mimea ni mimea ya viungo ,na viungo uwa ni muhimu sana wakati zinawekwa kwenye chakula, kwa sababu uwa inapatia chakula ladha.

Hapa ni sokoni na naona kuna mama mmoja ambaye anauza vitu kutoka kwa shamba kama vile nyanya, vitunguu na pia naona kuna pilipili hoho na kuna viazi pia na hapa huwa wanalipa sana sana wakitumia huduma ya Mpesa na pia wanaweza kukopa pesa kutoka kwa benki ili kuendelesha biashara yao.

Siku hizi gari imekuwa kama hitaji la msingi katika familia na hapa naona ni kiwanja cha maonyesho ya magari mpya ambapo watu huwa wanaenda kununua magari. Tunaona kuna aina mbali mbali za magari na pia kuna magari za rangi tofauti tofauti.

Hapa nchini Kenya, pesa ama fedha ni za aina mbalimbali. Kuna noti na pia kuna pesa ya chuma na hapa naona kuna noti ya elfu moja na kwa hili noti tunaona kuna jengo kubwa la Nairobi ambalo linajulikana kama KICC na pia kuna picha ya aliyekuwa raisi wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya.

Hili ni duka la viatu na tunaona ni viatu haswa za wanaume na hizi viatu huenda zikawa ni viatu mpya ama ni viatu za mtumba na vimepangwa vizuri na muuzaji hapa, anangoja wanunuzi wakuje ili waweze kununua.

Hili ni duka la nguo na hili duka linauzwa vitambaa aina ya vitenge na vitenge hivi huwa vinatumika kutengeneza nguo za kitamaduni na tunaona hivi vitenge vimepangwa vizuri ili wananunuzi wakuje kununua na kuchagua vizuri.

Hii ni jumba ama kiwanja cha maonyesho ya magari mapya, na naona kuna watu wawili. Kuna mnunuzi na muuzaji wa gari, na tunaona hapa muuzaji anamwelezea mnunuzi kitu fulani, ambacho kimeandikwa kwa kijikaratasi ambacho ameshika, huenda ikawa ni cheti cha kumiliki gari ambacho anamwonesha gari maelezo yako hapo ndani.

Gurundumu moja la gari, huenda ikawa ni gari ya kifahari kwa sababu gurundumu lenyewe ni kubwa, la mviringo na ni la rangi nyeusi.

Hili bango, linaelezea kuhusu bima la afya, na bima ya afya huwa na umuhimu sana kwa kila mKenya, kwa sababu, unaeza pata ugonjwa, na ukawa huna pesa ya kulipa hospitali, wakayi ukiwa na bima, hutakua na matatizo yoyote, kwa maana watakulipia hospitali.

Hapa, naona ni duka, ama soko ambayo inauza vitu za kujirembesha za wanadada, naona wanauza shanga, na pia wanauza pete za maskio, na hapa, naona wamezipanga sawasawa na vyote ni vya rangi tofauti tofauti.

Haya ni maeneo ya soko ya wazi, na tunaona kuna watu kadhaa wa kadhaa ambao wamefika mahali hapa, ili kuweza kuuza bidhaa zao, na vitu ambavyo vinauzwa hapa ni matunda, aina ya maeembe, kuna mandizi, kuna viazi, na pia kuna nyanya, na watu ambao huwa wanauza hapa, huwa wanalipa kupitia njia ya mpesa, ambayo ni huduma inawezesha wakenya kutuma pia kupokea pesa.

Hapa ni maeneo ya sokoni na tunaona katika duka moja kuna vitu kadhaa ama bidhaa kadhaa ambavyo vina uzwa. Kuna nyanya, kuna vitunguu na pia kuna viazi, hivi vitu ni vya muhimu sana katika boma wakati watu wanatengeneza chakula cha mchana au chakula cha jioni.

Hili ni duka ambalo linauza maziwa na pia linauza bidhaa ambazo zinatengenezwa na maziwa na naona hapa katika hili duka wameeka bango ambazo zinaelezea zile bidhaa ambazo wanauza.

Hili bango linaelezea kuhusu bima ya afya ambayo inapeanwa na kampuni moja hapa nichini Kenya kampuni ya Jubilee, na bima ambayo inatangazwa kwa hili bango ni bima ambayo unalipia shilingi elfu sita na mia mbili kwa kila mwaka.

Hili ni duka ndogo la mpesa ambalo liko mahali jijini, tunaona limechorwa hapo nje kwao wanapeana huduma za mpesa. Huduma za mpesa huwa zinapatianwa kampuni moja hapa nchini Kenya ambayo inajulikana kama safaricom.

Hiki ni kiwanja cha maonyesho ya magari mapya na tunaona kuna wafanya kazi wa hiki kiwanja ambao wamesimama mahali juu labda wanaitangaza hii biashara hii biashara huwa inahitaji fedha mingi sana na wakati mwingine wenye biashara hizi huwa wanachukua mikopo kutoka kwa benki ama sacco .

Hapa naona kuna duka fulani ambalo linapeana huduma za kifedha na moja wapo ya huduma ambazo hili duka linapeana ni huduma ya Mpesa na pia naona kuna huduma ya benki ya Equity na pia kuna huduma ya benki ya Co-operative.

Hili ni bango ambalo inaelezea kuhusu kampuni moja ya bima na inatangaza kuwa wako na bima haswa ya mifugo ambao huwa tunaweka nyumbani kama kipenzi ama kwa lugha ya kimombo tunaita pet na huwa wanapeana hizi bima kwa watu wote hapa nchini Kenya.

Siku hizi gari imekuwa hitaji la msingi katika familia, na kununua gari si kitu rahisi, mtu anahitaji fedha mingi lakini si lazima ukuwe na hizi fedha, unaweza enda kwa benki ama sacco na ukaweza kuchukua mkopo utakuwezesha kununua gari kama hili.

Hili ni jumba la maonyesho ya magari mapya. Ambapo magari mapya huwa yanaletwa ili kuweza kuuzwa. Na hapa tunaona kuna mnunuzi mmoja ambaye amependezwa na hili gari. Na gari lenyewe ni la rangi nyeusi na tunaona anafurahia kuiguza na kulitazama.

Hii ni aina moja ya magari ya abiria ambayo huwa yanatumika kusafirisha watu, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na watu huwa wanalipa nauli, na hili gari ni la rangi nyeupe. Na huenda likawa limeegeshwa mahali linangoja abiria, ili waweze kuliingia na kupelekwa sehemu fulani.

Hili linaonekana ni soko. Soko la nguo za mitumba ambalo limewekwa nguo yao ya kata na inaonekana limepangwa vizuri na sasa wauzaji wanangoja wanunuzi wakuje wanunue hizi manguo na haswa zinaonekana sana sana ni nguo za wamama na wasichana.

Hiki ni kiwanda cha kuunda magari, na hapa tunaona kuna gari aina za basi, ambazo ziko katika hali ya kutengenezwa, na biashara kama hii inahitaji fedha mingi sana, na kwa hivo watu wenye huwa anafanya hizi biashara, huwa wanaomba mkopo kutoka kwa benki, ama kwa vituo vyovyote vile vyenye huwa vinapeana mkopo.

Hapa tunaona kuna chapisho moja ambalo limetolewa na kampuni moja ya bima ya afya ambayo inajulikana kama Mayfair na hapa wametoa chapisho ambalo linaelezea jinsi mtu ama vitu zile mtu anastahili kuangalia wakati anachagua bima anayohitaji hapa nchini Kenya.

Hili ni chumba la maegesho la magari mapya na magari ambao naona hapa ni magari ya rangi tofauti tofauti na magari yenyewe ni magari ya kifahari na watu huwa wanakuja hapa ili kuyatasama na kuweza kuyanunua.

Hapa inaonekana ni chumba ama kiwanja ambapo magari yanakuja kuuzwa, inaonekana magari yanayoletwa hapa ni magari mpya, na iko ya rangi tofauti tofauti, kunayo ya rangi nyekundu, ingine ni ya rangi ya nyeupe ingine ni ya rangi nyeusi.

Kijikaratasi hiki kinaelezea kuhusu bima ambayo inaweza chukuliwa na watu ambao wanafanya kazi ya uchukuzi wakitumia pikipiki. Hii inaelezea kuwa wanaweza chukua bima ambayo ni ya miezi sita na kulipa shilingi elfu mbili na mia tano pekee yake.

Hapa inakaa kama nyumba ya maonyeshi ya magari mpya ambapo watu wanaenda kutafuta magari kama mtu anataka kununua gari, na mtu ndio awe na biashara kama hii unaeza tafuta mkopo kutoka kwa bengi hili ukaweza kuweka biashara kama hii Kwa sababu inaitaji pesa mingi sana

Hapa ni sokoni na sehemu tunayoonyeshwa ni ya kuuza mboga aina ya kabichi na inakaa hapa wanunuzi bado hawajafika lakini tunaona wauuzaji wamekaa na wamezipanga hapo ili wanunuzi wakuje kununua na inakaa ni msimu wa mvua kwa sababu tunaona hapo chini kumejaa majimaji.

Hii ni aina ya duka ya duka ndogo ndogo ambazo sanasana huwa zinapatikana vijijini ambapo huwa wanauza vitu zenye huhitajika katika familia kila siku kama sukari, unga, mafuta ya kupikia na vitu vingine, na huwa inauzwa kwa bei ya chini kwa sababu ni duka ndogo tu si kama zile maduka kubwa kubwa.

Hii inaonekana ni biashara ya kuuza matunda kwa sababu tunaona kuna aina mbalimbali ya matunda. Kuna maembe, kuna mandizi, kuna parachichi na pia tunaona kuna mnunuzi na pia kuna muuzaji na haswa hapa Kenya watu huwa wanatumia huduma ya M-pesa ili kuweza kulipa wakati wananuna vitu kama hizi.

Hapa inaonekana ni jumba la kuuza magari ama kiwanja ambapo magari huwa imegezwa ili kuweza kuyauza na inaonekana hapa kuna magari ya kifahari, ingine ni ya rangi nyeupe na ingine ni ya rangi nyeusi, na watu wakati wanataka kununa magari huwa wanakuja hapa ili kuweza kuchagua gari ambalo inawependeza na wakaweza kununua.

Hapa tunaona kuna magari ambayo inakaa ni magari ya kuuzwa na wakati mwingine wanabiashara wadogo wadogo huwa wanapata matatizo wanapotaka labda kununua magari kama haya, lakini kunayo mabenki ambayo huwa inawasaidia kwa kuwapatia mikopo ili waweze kununua magari haya, na waweze kufanyia biashara.